Sehemu ya ndani ya darasa yenye wanafunzi walioketi kwenye madawati wakifuatilia somo, huku mwalimu akiwa anaandika maneno kwenye ubao. Ukuta wa darasa una rangi ya kijani, pamoja na njano, na kuna dirisha na mlango upande wa nyuma, unaoleta mwangaza wa asili, kukiwa na maneno ya kingereza yaliyoandikwa kwenye ubao. hii inaashiria elimu inayotolewa hapo ni elimu ya watu wazima, kutokana na mavazi waliovaa.

Elimu ya watu wazima, waakiangazia mradi wa umeme wa maonyesho, ambapo taa kadhaa zimewashwa kupitia muunganisho wa vifaa vya umeme kwenye meza. Baadhi ya washiriki wamevaa fulana za tukio na mmoja amevaa kofia ya usalama, ikiashiria kua ni shughuli ya kitaaluma au umahasishaji wa tehama kwa vijana.

Eneo la ndani la chumba cha darasa, ambapo watu wazima wameketi kwenye viti vyekundu na meza; wakiwa na vitabu, maji na vitambulisho vya majina yao vilivyopo juu ya meza. Wengi wamevaa barakoa wakihifadhi usalama wa afya, huku wengine wakisikiliza kwa makini au wakijadiliana. Mazingira haya yanaonesha elimu ya watu wazima na ikiashiria ni muhimu wa elimu kwa wote.

Sehemu ya ndani ya darasa likiwa tupu iliyoandaliwa kwa mtindo wa kisasa ikiwa na madawati yaliyopangwa kwa sapo sawia, meza ya mwalimu mbele na kifaa cha kuonyesha mawasiliano na ramani kubwa ya dunia iliyopo ukutani. Muonekano huu unaakisi mazingira bora ya kujifunzia yanatoa utulivu na nafasi ya elimu ya kidigitali au ya kawaida kwa wanafunzi wa viwango mbalimbali vya elimu.

Sehemu ya ndani ya chumba cha darasa la mafunzo ambapo kuna meza nyingi, na kila meza kuna kifaa cha kielektroiki na viti vya rangi ya bluu vilivyoandaliwa kwa wanafunzi. Dirisha kubwa lenye muundo wa chuma linaloruhusu muangaza wa siri, huku dari ya mbao ikiwa na taa za mwanga mweupe na kifaa cha kuonesha picha kutoka juu. Sakafu ya darasa imetandikwa kwa vigae na pembeni kuna kabati la mbao.

Sehemu ya ndani ya maabara au darasa la sayansi lenye meza nyingi za mbao zilizoandaliwa kwa kazi za vitendo. Baadhi ya meza zina bomba na sinki ikiashiria kuwa mazingira haya yanasaidia mafunzo ya vitendo kama kemia, baiolojia au ufundi. Dirisha kubwa upande mmoja huingiza mwangaza wa asili, ikitoa hali ya uwazi na ufanisi wa kusoma na kufanya majaribio.

Sehemu ya ndani ya chumba kidogo, kilicho andaliwa kwa malazi ya pamoja kikiwa na vitanda sehemu ya juu na chini, ambavyo vimepangwa kwa mpangilio wa mraba, kila kinagodoro lenye shuka nyeupe na katikati ya chumba kuna meza ya mbao inakiti cha rangi ya uwaridi pamoja na kiti cha plastiki cheupe kilichopo nyuma yake. Sehemu hii ya chumba, inaonyesha sehemu kwajili ya mabweni ya kulala wanafunzi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakishirikiana katika mazingira ya kujifunza mmoja ameketi akiandika kwenye daftari na mwengine amesimama akimsaidia kwa kuangalia kilichoandikwa, mezani kuna vitabu vingi na nyaraka zilizopangwa kwa namna ya kudokeza shughuli ya kitaaluma. Dirisha linaonesha mandhari nzuri ya kijani ya nje ikiongeza utulivu wa sehemu hiyo, hii ni hali nzuri ya kuonesha usaidizi wa kitaaluma.

Chumba cha darasa la maabara ya sayansi lenye viti na meza za kazi ambazo zina bomba za maji na sinki katika kila meza, viti kadhaa vimewekwa juu ya meza kwa kupanga au kusafisha na kabati ya kuhifadhia vifaa zipo kando ya ukuta, dirisha kubwa linaingiza mwangaza wa asili na mpangilio wa nafasi unaendana na mazingira kujifunza kwa vitendo.

Sehemu ya ukumbi mkubwa wa kujisomea, ambapo wanafunzi wa chuo wameketi kila mmoja kwenye dawati lake, wakiwa na vifaa kama vitabu, karatasi na kompyuta ndogo. Dawati hizo zimepangwa kwa mpangilio wa safu sawia na mwangaza wa dari pamoja na madirisha makubwa upande mmoja, unasaidia kutoa mwanga wa kutosha. Mazingira yanaonesha utulivu, umakini na hali ya kujifunza au utendaji wa kazi .

Eneo la ndani la darasa la mafunzo ambapo wanafunzi wa chuo kikuu waliovalia sare za rangi ya chungwa wameketi wakimsikiliza mkufunzi aliyevaa koti jeupe. Mkufunzi anaonekana kuelezea au kuonyesha vifaa vilivyoko mezani ikiwemo chupa ndogo, kifaa kinachofanana na kofia ya usalama, vifaa vya rangi mbalimbali, daftari. Ukutani kuna picha ya macho ikiashiria somo linaloweza kuwa linahusu utunzaji na usalama wa macho.

Sehemu ya ndani ya darasa la kisasa lenye wanafunzi wa chuo walioketi kwenye meza zenye kompyuta, wakishiriki shughuli ya mafuzo ya teknolojia ya habari au maarifa ya kidijitali, mmoja akiwa amesimama akionekana kutoa msaada kwa wenzake hali inayo ashiria ujifunzaji wa pamoja na ushirikiano wa kitaaluma. Kuna vifaa vya kuandika na kompyuta za mezani zilizowazi ikionesha kazi hai kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika darasa la kisasa ambapo mkufunzi amesimama mbele ya wanafunzi walioketi kwenye meza zenye kompyuta na daftari. Walishiriki shughuli za kujifunza, mkufunzi anaonekana akifafanua kwa ishara ya mikono. Huku baadhi ya wanafunzi wakichukua maelezo na wengine wakifatilia kutumia kompyuta. Mandhari ya chumba inaonesha mpangilio wa madawati na muinuko.

Mazingira ya maktaba ambapo wanafunzi wengi wa chuo kikuu wameketi kwenye viti vya plastiki, wakiwa wameketi kwa makundi wakitazama skrini iliyopo mbele yao ikiwakilisha mada za kielimu. Mazingira haya ya maktaba yanalenga matumizi ya maarifa kwa kina yakidhirisha ushiriki wa jamii katika elimu, matumizi ya rasilimali za umma kwa maendeleo ya maarifa.

Watu kadhaa ambao wamekaa na wengine wamesimama kuzunguka meza, kwenye mazingira ya ndani yenye pazia na dirisha upande wa nyuma. Wakihusika na shughuli ya pamoja ya kujifunza au kufanya kazi za kielimu. Baadhi yao wana kumpyuta na wengine wana madaftari, na mmoja wao anaonesha kitu kwenye skrini. Hii ikionesha ni mjadala au ushiriki wa kikundi katika elimu.

Mwanafunzi katika elimu ya ufundi na tekinolojia akifanya kazi ndani ya gari ambapo sehemu ya matairi ya akiba imefunguliwa, amevaa mavazi ya bluu ya kazi na anaonekana kuchunguza au kutengeneza kitu kwenye sehemu hiyo. Huku zana mbalimbali kama kofia, buti na karatasi na vifaa vingine vya kutengenezea vikiwa vimetawanyika. Viti vya nyuma na gari vimekunjwa ili kutoa nafasi zaidi kwa ajili ya kufanya kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa au karakana ya ufundi, wakiwa wamekaa kwenye meza zilizojaa vifaa vya kielektroniki, kama vile vifaa vya umeme na vipuri vya vifaa vya umeme. Wamevaa sare au makoti ya maabara, jambo linaloashiria kuwa wanashiriki mafunzo rasmi ya kiufundi, inawezekana urekebishaji wa vifaa vya umeme, uhandisi wa elektroniki pamoja na utengenezaji wa vifaa vya kidijitali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na teknolojia waliovaa sare za bluu, wamejikusanya kwenye meza ya kazi ambapo mtu mmoja anaendesha mashine ikiashiria shughuli ya mafunzo kwa vitendo au teknolojia, mazingira yanaonyesha ya darasa au kalakana ya kiufundi jambo linaloonyesha uzito wa ujuzi wa mikono na elimu ya ufundi stadi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na teknolojia, wakiwa ndani ya karakana ndogo au chumba cha mafunzo ya vifaa vya kielektroniki, wakiwa wanakarabati kifaa kidogo huenda ikawa ni simu ya mkononi, wakitumia vifaa tofauti. Uwepo wa zana nyingi mezani pamoja na vifaa vya umeme kwenye dawati, unaonyesha mazingira rasmi yamerekebishwa vifaa, au mafunzo ya teknolojia ya vifaa, au huduma ya ufundi wa vifaa vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo ya kielotroniki, wamevaa makoti ya maabara ya bluu na wanashughulika na kifaa kinachofunguliwa mezani, mmoja anatumia kifaa cha kupachika vifaa huku mwenzake kashika sehemu ya kifaa kinacho husika na kompyuta au mzunguko wa umeme, meza imejaa vifaa vidogo vidogo kama nyaya, vishikizo na bodi za umeme na zana za kufanyia ukarabati.